Wanafunzi watatu wanaonekana, mvulana mmoja na wasichana wawili, sare ya wavulana na wasichana haifanani. Mwanamke mmoja amesimama pale kando akiwatazama huku wanafunzi hawa wakiwa wamepanga foleni tayari kuchota maji kutoka kwa tanki la rangi ya samawati.

Janga la moto limetokea baada ya ajali kufanyika. Moshi mkubwa unaonekana ukipaa angani. Kuna mtu aliye na pikipiki yake amesimama huku akiwa anajadiliana. Watu wengi wamesimama ili kuangalia kile kilichotokea huku wengi wao wakiwa wanatembea kuelekea kwenye eneo la tukio.

Watu wawili wanaonekana wakiwa wanaghadhadishwa na nzige wengi wanaonekana kuvaamia mimea, watu hawa wawili wanajaribu kuwafurusha nzige hawa wengi na wote wanaonekana wakiwa wakipaa.

Mwanamke mmoja amelala kwenye mkeka huku mwengine anayeeza kuwa ni mganga wa jadi au tu mtaalamu wa tiba mbadala akimfanyia uchunguzi wa tumbo. Mwanamke huyo anaonekana akiwa anatazama upande ule na huyu anayefanyia uganga akiwa anautazama utumbo wake.

Hapa ni ndani ya mahabara. Mwanamke mmoja aliyevalia miwani anaonekana akiwa anatazama kwa maakini sana anapofanya kazi yake, pia kuna moto ambao umewashwa. Kule nyuma wengine wanaonekana wakiwa wamekusanyika katika kundi.

Wauguzi wawili wanaonekana wakiangalia kwa makini sana. Wamefunika vichwa vyao na pia wamevalia barakoa. Mmoja wao ana miwani. Sare zao zinafanana. Na mmoja tu ndiye anaonekana akishughulika na huyu mwingine akiangalia kwa makini. Na taa imewekwa kuhakikisha kuna mwangaza wa kutosha.

Mtu mmoja amejifunika kabisa na mkononi amevaa glovu za rangi ya kijani kibichi, Mgongoni ana kibuyu cha rangi nyeupe na upande wa juu kabisa ni paipu ya rangi ya samawati. Ananyunyizia mimea dawa.

Mvua kubwa sana imenyesha na hata mahali hapa pamefurika furi. Mtu mmoja aliyekasirika sana ameshika kijiti mkononi, huku akiwa na boti alizojaza vitu vyake akiwa anahamia mahali ambapo hakuna mafuriko. Kando kando kunaonekana miti.

Mvua kubwa imenyeaha na ata barabara kufurika, watu wanne wanaonekana wakitembea tu ndani ya maji. Barabara hii ni mbaya sana. Watu wale wawili wanaonekana wakiwa wamevalia mabuti meusi.

Mvua kubwa imenyesha na barabara kufurika. Baadhi ya magari na watu, wanaonekana wanapita tu ndani ya maji hayo, mbele kuna gari la dharura linaloonekana kuwa linakuja huku baadhi ya watu wakiwa wamevalia mabuti.

Wagonjwa waliolazwa kwenye vitanda vya dharura hospitalini wanaonekana, mmoja wao ameumia mikuu vibaya damu ikiwa imechuruzika kwenye bendeji katika sehemu ya nyuma watu kadhaa wamesimama wakiwasiliana karibu na eneo la huduma kuwa wateja.

Mwanamke mmoja aliyesuka vizuri amevalia barakoa huku akiwa anatoa dawa kutoka kwenye chupa akitumia sindano. Mwanamke mwengine anaonekana kando yake akiwa ameketi tu akitazama. Kule kuna watu wawili waliovalia riflekta .

Sehemu hii ni sehemu ya ukame, watu wengi wamekuja kuteka maji mahali pamoja. Vibuyu vya rangi tofauti tofauti, vimewekwa kwenye foleni. Mtoto mmoja anaonekana. Pia kuna miti inaonekana kwa umbali na ina matawi machache.

Mwanamke mmoja aliyejifunguwa mtoto mchanga yuko katika kitanda cha hospitali, kitanda chenyewe ni cheupe pepepe, kando yake kuna meza na nyuma kuna mashine zinazoonekana ukutani pia kuna dawati zilizo na droo.

Watu wengi wanaonekana huku baadhi yao wakiwa wameketi, wengine wakiwa wamesimama. Mwanamke mmoja amemlea mtoto ili aweze kudungwa sindano na muuguzi. Muuguzi huyu ni mwanamme aliyevalia mavazi ya rangi ya samawati.

Mwanamke mmoja mrembo ameketi na katika mkono wake wa kushoto ana saa. Mwanamke mwingine anamhudumia kwa kumdunga sindano begani huku mwingine akiwa amesimama pale nyuma akitazama. Wanawake hawa wote wamevalia barakoa.

Chupa nne za dawa zinaonekana huko tatu zikionekana zikiwa zimefungwa vizuri na moja ikiwa imefunguliwa. Juu ya mbili kuna mwongozo wa kuzimeza. Kuna capsule mbili za rangi nyekundu na hizi zingine ni rangi nyeupe.

Chupa za dawa ya chanjo ya surua, matubwitubwi na rubella, zinaonekana. Dosi moja, limelilika 05. Pia kuna sindano, vifaa vya maabara na vijitupia vya plastiki vyenye vifuniko vya rangi tofauti tofauti. Mazingira haya ni ya kliniki.

Watu wengi wanaume kwa wanawake wanaonekana huku wakiwa wameinua mikono yao juu. Baadhi yao wamechuchumaa huku wengine wamekalia viti vya plastiki. Nyuma yao kuna jengo linaloonekana na pia kuna ukuta ambao umeundwa kwa ustaarabu. Miti inaonekana kwa mbali.

Mwanamke mmoja, aliyevalia mavazi ya kitamaduni ya kimasai ameketi juu ya kiti kilichochakaa. Wanamke mwingine, ambaye amevalia barakoa, na amejifunga kitambaa kichwani. Anaonekana akiwa anatoa dawa kwenye chupa kutumia sindano.

Watu wengi wanaonekana, huku wakiwa wamevalia kofia za rangi ya samawati. Baadhi yao wamebeba mikoba mgongoni, huku mikononi wameshika viti vya kujikunja. Wanataka kuviweka chini ili wavikalie. Jua limewaka. Kule nyuma kuna miti inayoonekana.

Mwanaume mmoja aliye na ndevu yuko hospitali na amelazwa chali. Kifuani ana kitambaa cha rangi ya samawati. Mhudumu amevalia vazi la rangi ya samawati. Amejifunika kichwa na pia amevalia barakoa. Mandhari haya ni ya hospitalini.

Duka hili linajihusisha na bidhaa mbali mbali. michoro ya kuekwa ukutani inaonekana, pia kuna ndoo zilizojaa unga unga. Chupa zimewekwa pia kwenye rafu zikiwa zimefunikwa vizuri.

Muuguzi mmoja mrembo sana, aliyesuka na kuvalia miwani, amevaa herini sikioni. Huku anamhudumia mtoto mchanga, aliye ndani ya mashine. Hospitali hii ni ya kifahari, na ina mashine mengi sana.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati inaonekana kuwa nyeupe, kofia na pia barakoa anaonekana akinyunyizia mimea dawa mimea hii ina afya kabisa kwa sababu ukitazama kila mahali ni rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke wa dini ya kiislamu anaonekana akiwa amevalia buibui, amemshika mtoto, huku akiwa anadungwa sindano, muuguzi amesuka vizuri sana na amevalia miwani na pia ana stereoscope shingoni.

Mwanaume mmoja aliye keti anaonekana akiwa anafunga macho kwa uchungu kwa kuwa anadungwa sindano. Amevalia barakoa na pia ana kofia. Muuguzi ana kitu kinacho onekana kama bangili kwa mkono wake wa kushoto na pia ana pete.

Mwanamke mmoja amelazwa kitandani huku akiwa amefungua mdomo kuonyesha kuwa anahudumiwa, madaktari wawili wamevalia glovu na pia wana barakoa ili kujikinga na athari yeyote inaweza kutokana na hewa, kando yso kuna boksi.

Mikono ya mtu anayegonjeka au aliyeadhirika na ugonjwa fulani inaonekana. Anayemhudumia amevalia glavu ili kujikinga na adhari yeyote au kujichunga ili asije akaambukizwa ugonjwa huo huo.

Wanawake watatu waliovalia mavazi asili yenye mifumo ya ngozi ya mnyama kama vile chui wamekaa kwa mtindo wa kitamaduni, huenda wanajihusisha na shughuli za kitamaduni au kidini. Wanaonekana kuwa na mizizi au mimea ya dawa mikononi na vifaa vya tambiko mbele yao.

Tanki ndogo la maji la rangi ya kijani kibichi, limeekwa hapo nje huku chini yake kukiwa na ndoo nyeupe pepepe. Kando yake kuna maua na nyuma kuna jengo. Sakafu limetengenezwa kwa ustadi.

Mtu mmoja ameinama kwa goti moja huku akiwa amevalia mabuti nyeusi tititi na ovaroli nyeupe pepepe. Amejifunga mikanda nyekundu na pia amevalia maski usoni kujikinga tu! na hatari yoyote inayoweza kutokana na vitu anavyoshughulika navyo

Watu watano wanaonekana wakikusanya taka. Nyuma yao kuna moshi inaonekana kuashiria kuwa wanazichoma taka hizi. Kuna uzio kati ya upande huu na upande ule wa barabara. Pia, kuna jengo linaloonekana.

Mikono ya daktari iliyovalia glovu za rangi ya samawati inaonekana, huku akiwa anamhudumia mgonjwa aliyefungua mdomo. Daktari huyu ni daktari wa meno. Mahali hapa ni hospitalini.

Mwanamke mmoja aliyesuka vizuri sana na amejifungua mtoto mchanga. Amesimama huku mkono wake wa kulia akiwa ameshika simu na anamtazama mtoto wake kwa makini. Mhudumu anafurahia na anatabasamu anapomhudumia mtoto huyu.

Vitu vya kitamaduni na vya matumizi ya mganga wa kienyeji vinaonekana. Kuna vibuyu vilivyofungwa kwa kamba na nguo ambavyo mara mingi hutumika kubeba dawa au vitu vya kiimani. Kuna uzi mweupe pia uliorushwa pale sakafuni. Vitu hivi vyote vimewekwa juu ya sakafu nyekundu.

Mwanamke mmoja amemlea mtoto anayeonekana akilia kwa uchungu huku akidungwa sindano. Mwanamke anayemhudumia mtoto huyu amevalia mavazi meupe pepepe na mikononi ana glovu. Kule nyuma kunaonekana pia mwanamke mwengine ambaye ana watoto.

Watu hawa wako ndani ya hema. Kuna mwanamke mmoja aliyevalia blausi ya manjano anaonekana akiwa ameshika kalamu ya rangi ya samawati mkononi. Kuna meza ya plastiki ambayo juu yake kuna pia barakoa karatasi nyinginezo. Mwanamke mwingine ameketi huku akiwa amemlea mtoto wake akipokea maagizo.

Madaktari watatu wanaonekana wakiwa wanafanya opereseheni. Wote wamevalia barakoa na mikononi wana glovu kuhakikisha kuwa wanajikinga na athari yoyote ile inaweza tokana na mgonjwa huyu. Taa zimewashwa kuhakikisha kuwa mwangaza ni wa kutosha.

Daktari yuko kwenye maabara mikononi mwake amevalia glovu ili kujikinga na madhara yoyote ya vile vitu ambavyo anavitumia, pia anataa ya kuhakikisha kuwa anaona vizuri ili afanye kazi nzuri.

Mtu mmoja amelazwa kwenye kitanda cha hospitali huku akiwa amefungwa mdomo wake kabisa, madaktari wamevalia glovu na pia kuna taa lililowekwa juu ilikuhakikisha kuwa wanaona vizuri, madaktari hawa wamevalia barakoa.

Mwanaume mmoja ameketi huku akihudumiwa na daktari. Amekunja uso wake kuonyesha uchungu wakati anapodungwa sindano. Daktari huyo ambaye tayari amemdunga sindano anaonekana akiwa anatupa sindano hiyo.

Jengo hili ni la darasa na nyuma kuna ubao, ubaoni kuna maandishi yaliyoandika na chokaa nyeupe, mwanamke aliyesimama juu ya kiti anarufunza walioupande mwingine jinsi ya kutumia kile alichokishika mkononi.

Wanawake wawili wanaonekana wakitembea kwa pamoja. Mmoja amevalia barakoa na pia anazungumza kwa kipasa sauti kuhakikisha kuwa ujumbe wake unafika mbali. Mtu mmoja amesimama kule nyuma akiwa anatazama. Majengo haya yanaonekana yakiwa yameporomoka poromoka.

Mwanamke mmoja ameketi akiwa na barakoa nyeusi huku amemlea mtoto mchanga. Mhudumu anampatia mtoto huyo chanjo, baadhi ya wahudumu wanatazama kwa maakini huku mmoja wao akiwa anarekodi na simu.

Mwanamke mmoja aliyevalia mavazi ya kitamaduni ya kimasai anaonekana akiwa ameketi juu ya kiti kilichochakaa. Mazingira haya ni ya ukame manake chini nyasi zimekauka. Miti inaonekana kwa umbali, mwanamke anayemhudumia anatumia sindano kutoa dawa ndani ya chupa.

Mtu mmoja ambaye ni mhudumu wa afya, anaonekana. Huku mikononi akiwa ameshika chupa la dawa na sindano kwa mkono mwingine. Ameingiza sindano hiyo ndani ya hiyo chupa ili kutoa dawa, huku akiwa anatazama kwa makini kabisa. Amevalia barakoa.

Watu wengi wanaume kwa wanawake wanaonekana wakiwa wamekujia huduma za afya. Muuguzi mmoja amevalia tochi kichwani na pia wauguzi wote wamevalia makoti meupe pepepe. Muuguzi huyu anaonekana akiwa anatoa maelezo kwa mwanamke mmoja ambaye anasikiliza kwa makini.

Chupa za chanjo ya surua, matumbwi tumbwi na rubella zinaonekana. Kwa dozi ya milimita sufuri nukta tano kila moja. Pia kuna sindano, vifaa vya maabara na vijitibia vya plastiki vyenye vifuniko vya rangi tofauti tofauti. Mazingira haya ni ya kliniki.

Chupa ya dawa iliyofunkwa na kifuniko nyeupe pepepe inaonekana. Kando kando imechorwa mti ambayo yaonyesha kuwa dawa hii inatokana na miti shamba, ni mti wa muarubaini.

Mwanamke mmoja aliyejifungua mtoto mchanga, ameketi huku akiwa amembeba mtoto wake mkononi. Mvazi aliyovalia ni yale yale tu ya hospitali. Kuna mashini mbalimbali kwenye hospitali hiyo.

Watu waliovalia mavazi nyeupe pe pe pe ya kujifunika kabisa mwili wote wanaonekana. Wawili wao wana vibuyu vya rangi ya samawati mgongoni kuonyesha kuwa ni dawa ya kupulizia.

Mvua kubwa sana yamenyesha na maji yamefurika, hadi kufunika barabara. Baadhi ya magari nyanaonekana yakiwa yanapita tu ndani nya maji. Kuna taa inayowaka, pia kuna miti kando ya barabara.

Muuguzi huyu amevaa barakoa pia ana miwani anatazama kwa makini sana huku akitoa dawa kwa kutumia sindano kutoka kwenye chupa. Amevalia koti jeupe watu wanaonekana wakiwa kando kando huku wakiwa katika shughuli zao.

Watu watatu wanaonekana huku wakiwa wameshika boxi la rangi nyekundu pia wana vikapu vyeupe vyeupe, nyuma yao kuna miti ambayo inaonekana, mahali hapa pana nyasi na pia pana udongo, jua limewaka.

Mazingira haya ni chafu kupindukia. Watoto wadogo wanaonekana wakiwa wanateka maji mahali hapa. Kuna mtaro unaopitisha maji taka, jua limewaka na kuna kivuli kidogo. Mtoto wa mbele ni msichana na anaonekana anatazama mbele, huku kijana akimsaidia kuteka maji.

Msitu unateketea na moto mkali sana umewaka. Moshi nyeusi inaonekana ikipaa hewani. Chini kuna majani ya kijani kibichi na pia kuna miti ambayo yaonekana itateketea.

Watu wengi wako kwenye foleni huku baadhi yao wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama. Muuguzi mmoja aliyevalia riflekta anaonekana akiwa anamhudumia mwanaume mmoja aliyeketi juu ya kiti cha rangi ya kijani kibichi. Mwanaume huyu amevalia mavazi yanayoonekana kuwa nyeupe.

Mzee mmoja mkongwe amesimama huku akisoma maandishi yaliyo kwenye bango lililowekwa kando ya barabara. Bango hili limefungwa kwa miti miwili na lina maandishi ya kuonyesha kuna daktari wa dawa za mapenzi, nguvu za kiume na kumfunga mke au mume.

Boksi hili lina rangi ya machungwa upande wa juu na upande wa chini. Maandishi makubwa CBD yanaonekana. Bidhaa hii inatumika kupunguza maumivu na pia imeandikwa kuwa inapunguza maumivu kwa haraka sana.

Hili ni chumba cha hospitali, wauguzi wa kike wanaonekana wakiwa wamevalia sare. Muuguzi mmoja anamhudumia mtoto mchanga aliyelazwa juu ya kitanda. Wauguzi hawa wamevalia barakoa na mwanamke mmoja anaonekana akiwa anazungumza na kiongozi mmoja.

Chupa nyingi za plastiki zilizojaa dawa za maji na unga, zinaonekana. Vifaa vya jadi kama vile vikapu, mashanga, nyuzi, vikombe vya mbao, na miti za dawa zinaonekana. Vifaa vingine vimetundikwa juu na wengine kuwekwa tu ardhini. Jengo hili ni la mbao, na hapa ni kwa daktari wa kienyeji.

Mwanaume mmoja aliyevalia kofia ameketi huku akiwa anahudumiwa. Mhudumu amevalia koti jeupe pepepe na pia ana barakoa. Mikono yake ameelekeza begani mwa mgonjwa wake.

Moto mkubwa sana unaonekana ukiwa unawaka. Machumba yanateketezwa, na hata moto wenyewe umeshafikia paa. Hakuna mtu yeyote anayeonekana kwenye sehemu ya tukio. Nyakati ni za usiku.

Mwanamke aliyevalia blauzi ya rangi ya kijivu anaonekana huku akiwa anatabasamu kwa uchangamfu. Amebeba kifaa cha masaji ya mwili kwenye mkono wake wa kulia. Mazingira ya chumba kinaonyesha kuwa yuko kwenye kliniki au sehemu ya tiba ya mwili.

Mtu mmoja ameketi juu ya kiti ya plastiki ya rangi ya samawati. Mikononi ameshika chupa mbili za dawa. Chupa hizi ni za rangi nyeupe na pia vina vifuniko vyeupe pepepe. Mahali hapa panakaa mahali pa upweke.

Hapa ni hospitalini. Wauguzi wawili wa kike wanaonekana. Mmoja amevalia suruali ndefu na mwingine amevalia sketi. Huyu aliyevalia suruali ndefu anamhudumia mtoto huku akiwa amevalia glovu.

Hili ni tangazo la muuguzi wa kienyeji ambaye anapatikana Tanzania. Tangazo hili linasema kuwa mtu anaweza kupata matibabu nje na hata ndani ya Tanzania. Nambari ya simu imewekwa pale kwa yoyote anayetaka maelezo zaidi.

Mwanamme mmoja ameketi huku mkono wake wa kushoto ukiwa unaelekea kwa sikio lake. Mwanaume mmoja amesimama nyuma yake na mwanamke mbele yake. Huku wakiwa wanamhudumia Mwanamke huyu mevalia glovu nyeupe. Pia kuna mgongo wa kutembelea ulio pale kando.

Mvua kubwa imenyesha na hata barabara kufurika. Mtu mmoja anaonekana akiwa anaisukuma pikipiki yake huku akitembea ndani ya maji. Mwingine anaonekana akiwa juu ya baisikeli na pia ameweka hema juu ili kuhakikisha kuwa mteja wake pamoja naye hawanyeshewi.

Vitu hivi vinahusiana na matumizi ya jadi, au tiba mbadala. Kuna kikapu cha asili kilichopambwa kwa shanga, chupa mbalimbali za plastiki ambazo huenda zina dawa za kiasili, kibuyu cha mti ambacho mara nyingi hutumika kuhifadhi dawa, au vitu vya kiimani. Na pia kuna kamba za mapambo, na vitu vilivyofungwa kuashiria matumizi ya kiutamaduni.

Mwanamke mmoja amejilaza huku akiwa amevalia miwani na kufungua mdomo wake ili kuhudumiwa, muhudumu amevalia glove za rangi ya samawati kuhakikisha kuwa hagusi uchafu wowowte. Machoni ana tochi kuhakikisha anaona vizuri.

Mwanamume mmoja aliyevalia ovaroli ya rangi ya kijivu na mgongoni kina kitambaa ya rangi ya samawati anaonekana akiwa anatembea, mkononi ameshika mashine fulani inayotoa moshi nyeupe, mashine hii amefunga begani.

Ukutani kuna televisheni ndogo inayoonyesha, pia kuna kaunta ya kufanyia huduma. Sakafu imetengenezwa kwa njia safi sana. Maandishi yaliyokwenye kaunta yanavutia.

Watu hawa wako katika eneo lililoporomoka. Wanaume watatu wamevalia overall za rangi ya samawati pia wana kofia za kujikinga. Wanaume wawili wameinama wakiwa wanachora udongoni.

Mvua kubwa sana imenyesha, hivo kufanya daraja kubomoka. Watu wengi wamekusanyika huku wakiwa wameshangaa na kustaajabika. Baadhi yao wanazungumza wengine wanatazama tu wakiwa wanashangaa. Tayari jua limewaka.

Mwanamke mmoja ameketi huku akiwa anahudumiwa sikio lake, muuguzi anatazama kwa makini sana kile anakokifanya, mwanamke huyu amevalia koti nyeusi na ndani amevaa vazi jekundu.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati ya rangi ya samawati, anaonekana, akiwa na furaha mno. Mkono mmoja ameweka juu ya bangu, na mkono mwingine ameuinua juu kabisa. Mkono huu wa kushoto ulioinuliwa una saa. Nyuma yake kuna tangi za maji ya rangi nyeusi.

Msichana mmoja aliyevunga nywele kwa upande wa nyuma ameketi huku akimtazama Daktari anayezungumza naye, amempa mkono wa kushoto ambao unaonekana kuwa na uhitaji wa kutibiwa. Daktari huyu amevalia koti jeupe pepepe na pia ana miwani.

Hii ni choo ya umma kutokana na maandishi yaliyochapishwa pale juu. Mwanaume mmoja aliyevalia kofia nyeupe anaonekana akiwa kwenye mlango wa choo hii. Kando kando kuna nyasi na pia kuna miti kufanya mazingira yakae ya kupendeza.

Mvua kubwa sana imenyesha na ata barabara kufurika. Malori mawili yanaonekana yakiwa yameanguka. Watu wanapita wakiwa wanatazama wakishangaa. Miti inaonakana kwa umbali. Mtu mmoja amebeba mkoba.

Vifaa hivi ni vya uganga vinavyohusishwa na tiba ya kienyeji. Kuna nyungu vikiwa vimefungwa kwa shanga na kamba na vyombo vingine mbalimbali kama chupa viko pale. Vingine vinaonekana kuwa na dawa au unga ya miti shamba.

Mtu mmoja amelazwa kitandani huku akiwa amefungua mdomo wake, ili kuhudumiwa. Madaktari wa meno wanaonekana wakiwa wamevalia glovu, ili kuhakikisha wanajichunga na uchafu wowote ule, pia wamevalia barakoa. Mwanamke huyu ameshika taa kuhakikisha kuwa daktari anaona vizuri.

Mwanamke mmoja mrembo sana anaonekana. Amevalia sare rasmi za kazi na shingoni ana stethoskopu. Sikioni ameweka hereni. Anamhudumia mtoto mchanga ambaye amelazwa juu ya kitanda. Kando yake kuna mfereji wa maji.

Maji yameadimika kwenye sehemu hii hivyo watu wamelazimika kuja hapa kuteka maji. Vibuyu vimewekwa kwenye foleni huku mwanamke mmoja ndiye anayeteka maji kwa sasa. Mhudumu aliyevalia vazi jeupe yupo ndani ya jengo hili.

Mwanaume mmoja aliyevaa kofia ameketi juu ya kiti cha plastiki cha rangi ya kijivu. Kando yake kuna kiti kingine ambacho ametumia kuweka sweta lake au jaketi. Mhudumu amesimama na amevalia barakoa.

Draw zilizofungwa zinaonekana na juu yake kwenye sakafu kuna boksi na hata kuna sabuni. Mwanaume mmoja aliyevalia glovu na barakoa anaonekana akimhudumia mtu aliyejilaza kitandani. Mtu huyu amefungua mdomo wake kuonyesha kuwa anapewa matibabu ya meno.

Hapa ni hospitalini na mama mmoja na watoto wawili wanaonekana. Watoto hawa wako kwenye chumba maalum cha joto cha watoto wachanga. Chumba hiki hutumika hasa kwa watoto waliowahi kuzaliwa kabla ya wakati. Mama anaonekana akiwa anamtazama mtoto huyo kupitia tundu.

Mwanaume mmoja aliyevalia ovaroli ya rangi nyeupe pepepe, amevalia glovu mkononi, huku mgongoni akiwa na kibuyu cha rangi ya samawati, anaonekana kupuliza dawa ambayo ni hatari kwa sababu pia usoni amevalia maski .

Mtu mmoja amevalia sweater na pia amejifunika leso. Ameketi huku mkono mmoja ukiwa umeshika chupa jeupe pepepe la dawa, na mkono mwingine una karatasi ya maelezo. Kuna kiti cha plastiki cha rangi ya samawati hapo kando.

Mwanamke mmoja amevalia kofia nyeupe na mavazi ya rangi ya manjano. Mkononi ameshika sindano, ambayo ameielekeza upande wa juu ili kuona tu dawa ile ni ya kiwango kipi. Mwanamke mwingine aliyevalia blausi nyekundu , amemlea mtoto anayeonekana kulia.

Mwanamke mmoja aliyesuka vizuri sana amevalia barakoa, kiunoni ana mkoba na kwenye mikono wake ana glovu na amebeba boksi ya barakoa. Watu wanaonekana wakiwa wanapita tu, huku mtu mmoja akiwa anazungumza kwa simu.

Mwanamke mmoja aliyesuka amelazwa kwenye kitanda huku akiwa ameufungua mdomo wake. Anatibiwa na muuguzi ambaye anaonekana kuweka bidhaa fulani ndani ya ile mdomo. Muuguzi huyu amevalia glovu mkononi.

Chupa hizi zilizo na vifuniko vya rangi ya manjano ni za chanjo ya homa ya manjano. Kila chupa ina dozi tano na ina maagizo ya kuhifadhiwa katika hali ya joto fulani. Inafaa kutumika ndani ya masaa sita tu baada ya kufunguliwa.

Mvua kubwa imenyesha na hata sehemu hii kufurika. Watu wawili wanaonekana wakiwa wanatembea tu ndani ya maji. Mmoja wao ameshika kijiti mkononi ili kujisaidia anapotembea asije akaanguka.

Wauuguzi wawili wanaonekana wote wakiwa wamevalia miwani na barakoa, muuguzi wakike wamevalia koti jeupe pepepe na wakiume amevalia vazi la rangi la kijani kibichi, mikononi wamevalia glovu ili kujikinga na uchafu wowote ule.

Chupa yenye kifuniko cheupe pepepe inaonekana, ndani kuna dawa iliyojaa. Chupa hii ina kibandiko ambacho kina maandishi. Kule nyuma majani ya rangi ya kijani kibichi yanaonekana.

Chupa za chanjo la homa ya manjano, linaonekana. Pia kuna sindano iliyo hapo kando. Barakoa ya rangi ya samawati limewekwa juu ya meza. Chanjo hii nyameza kupeanwa kwa viwango tofauti tofauti ambao vimeonyeshwa kwa sindano.

Hiki ni chumba cha hospitali ya watoto. Ukutani kua herufi lililoandikwa na pia kuna michoro. Mwanaume mmoja aliyevalia miwani, anaonekana akiwa anamtazama, kwa ukaribu mtoto mdogo aliyelazwa kitandani.

Mwanamme mmoja aliyevalia miwani anaonyesha umakini kabisa anapomuhudimia mwanamke aliyeketi. Mwanamke huyu ana skafu shingoni kuonyesha kuwa ni msimu wa baridi. Kuna watu wanaonekana wakiwa wameketi kule nyuma. Viti ni via plastiki na ni vya rangi nyeupe.

Mtu mmoja aliyelazwa kitandani anaonekana akiwa anahudumiiwa. Daktari amevalia glovu ya rangi ya samawati, pia ana barakoa. Machoni ana tochi kuhakikisha kuwa mwangaza wa kutosha upo. Anamhudumia mgonjwa huyu mdomoni.

Hiki ni chumba cha operesheni ndani ya hospitali, madaktari watatu wanaonekana, huku wakiwa wamevalia mavazi rasmi ya kazi hii, mikononi wana glovu, pia wamevalia barakoa na vichwa vyao wamevifunika.

Mvua kubwa sana imenyesha na maji yamefurika kotekote, watu wanaonekana wakiwa wanatembea tu! ndani ya maji yale machafu , kijana mmoja amesimama karibu na mifugo, miti inaonekana kwa umbali kabisa, pia kuna majengo mawili.

Mtu mmoja amevalia ovaroli ya rangi ya manjano. Amejifunika kote kote kichwa na hata mikono yake amevalia glovu. Mgongoni ana kibuyu cheupe na pia kina rangi ya kijani kibichi kwa upande wa chini na upande wa juu. Ananyunyuzia mimea dawa akiwa shambani.

Sehemu hii ni ya ukame kabisa na kupata maji ni vigumu hivyo wanawake hawa wamebeba maji kichwani wakiwa wametoka kuteka mbali sana, kwa umbali kuna miti inayoonekana sakafu ni ya udongo.

Hapa ni hospitalini. Dirisha kubwa la kioo linaonekana kuhakikisha kuwa mwangaza wa kutosha uko humo ndani. Madaktari watatu wamevalia barakoa na mavazi ya rangi ya samawati. Anayehudumiwa amejilaza chali huku akiwa amevalia miwani.

Mvua kubwa sana imenyesha hivo kusababisha barabara kufurika. Magari yanaonekana yakiwa yanapita tu ndani ya maji yale huku watu wakiwa wanatembelea kando kando. Watu wawili wako na mwavuli ili kujikinga na mvua hiyo. Pia kuna ua linaloonekana na ukuta mkubwa. Miti Iko kwa umbali.

Watu wengi wako kwenye jumba hili. Wengi wao wamevalia barakoa na pia makoti nyeupe pepepe. Wahudumu wamevalia glovu mikononi kuhakikisha tu wanajikinga na uchafu wowote ule. Kuna mtu mmoja aliyeketi tu na kofia nyeupe kwenye kiti cha mbao.

Mwanamke mmoja mkongwe ameketi kichwa chake kina mvi na pia amejifunga kitambaa. Wanawake watatu wanamhudumia huku wamevalia glovu nyeupe Mikono, mwanamke mmoja ameshika kifaa anachokitumia kumhudumia huku wengine wakiwa wanamtazama kwa makini.

Mwanamume mmoja, amevalia ovaroli ambayo pia ina kofia ili kuficha mwili wake wote. Usoni amevalia maski, na mikononi mwake ana glovu. Amebeba vibuyu viwili moja rangi ya manjano, na nyingine ya rangi ya samawati. Vibuyu hivi vina nembo ya kuonyesha kuwa kilichomo ni hatari.

Mwanamke huyu ni afisa wa afya kutokana na nembo iliyo kwenye blouse yake amevalia barakoa na mkononi ameshika kalamu na kitabu huku akiwa anaandika, mvulana mdogo ameketi pale akiwa anatazama upande huo mwingine.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa anatibiwa meno, ameufungua mdomo wake ili daktari aweze kuona ndani anapomhudumia. Daktari huyu amevalia glovu mkononi ili kuhakikisha anajikinga na uchafu wowote ule.

Hapa ni hospitalini. Mashine zinazoonekana ni za ngazi za juu kuonyesha kuwa hospitali hii ni kubwa. Wauguzi wawili wanaonekana wakiwa wamejifunika kichwa, wamevalia barakoa na mikononi wana glovu. Hii ni kuhakikisha kuwa wanajikinga na uchafu wowote ule.

Mwanamme mmoja amesimama akiwa anasoma maandishi yaliyo chapishwa kwenye mlingoti. Jua linawaka kweli kweli. Mawingu mavchache yanaonekana na pia kuna majani yanayoonekana karibu na mlingoti huu.

MTU mmoja amelala kitandani huku mguu wake ukiwa umeinuliwa juu na mwanaume mmoja anayemtazama, mwanaume huyu anafanyia mguu Hilo zoezi ili kuunyorosha na mwanamke aliyelala anaonekana kuwa katika maumivu.

Mandhari haya yanaonyesha hali ya ukame. Mzoga wa ng'ombe unaonekana ukiwa chini. Ng'ombe huyu anaweza kuwa amekufa kwa kukosa chakula na maji manake hata ukiangalia sakafuni ni mawe mawe tu hakuna hata nyasi kidogo. Watu wawili wanaonekana wakiwa wanatembea. Kuna mti mmoja tu ambao hauna matawi mengi.

Hapa ni hospitalini, mwanamume mmoja aliye na herini sikioni na bangili kwenye mkono wake wa kulia amejilaza kitandani, wauguzi wawili wanamhudumia huku mmoja akiwa ameinua kidole kuonyesha kuwa wako sawa. Kuna taa linalotumika kuhakikisha kuwa mwangaza ni wa kutosha.

Mwanamke mmoja aliyesuka na kuvalia miwani anaonekana akiwa anatabasamu huku akiwa anaangalia ndani ya mashine ya hospitali. Hapa ni kwa hospitali ya macho kulingana na michoro iliyo ukutani. Mtu mmoja ameketi upande huu mwengine huku akiwa anahudumiwa.

Chupa za dawa ziko juu ya meza. Kuna kijiko kinachoonekana. Kikombe pia kimewekwa pale na meza hii ni ya rangi nyekundu. Kando yake kuna kiti kidogo na juu yake kuna makaratasi.

Hapa ni ndani ya hospitali, kitanda cheupe kimetandikwa na matandiko meupe pepepe, neti inaonekana. Mwanamke mmoja ameketi juu ya kitanda huku akiwa amemlea mtoto mchanga zaidi anaonekana kuwa amezaliwa tu.

Mganga au tabibu wa kienyeji yuko katika shughuli zake za kiganga. Ameketi sakafuni mbele ya zana za kazi kama kikapu, vibuyu vya dawa na vipande vya vitu vinavyofanana na mawe au mizizi. Mkononi ameshika kifaa chenye manyoya.

Mahali hapa panafanyiwa huduma za afya. Mwanamke mmoja anafanyiwa uchunguzi wa afya ya masikio na mtaalamu. Tabibu huyu anatumia kifaa fulani karibu na sikio lake. Kichwa chake amekishika kwa utaratibu mno.

Hapa ni hospitalini. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cha kuhudumiwa. Anayemhudumia ni mwanamke aliyesuka vizuri na anatabasamu kabisa huku akiwa ameshika kitu mkononi. Mbele yao kuna monita na pia kuna taa juu.

Mgonjwa na wahudumu wa afya wanaonekana wakiwa katika mazingira ya hospitali mbele ya pango lenye jina la Tahasisi ya matibabu. Mtu aliye katikati amefungwa kwenye kifaa cha kusaidia kutembea au kusimama ivo inaashiria kuwa anapata huduma ya tiba ya mazoezi ya viungo.

Mtu mmoja amevalia overall nyeupe pepepe. Mikononi mwake ana glavu ya rangi ya kijani kibichi huku akiwa ameshika paipu ya rangi ya manjano. Usoni, amevalia mask kuonyesha kuwa kile anachonyunyuzia hapa ni hatari.

Hapa ni hospitalini mwanamke mmoja anaonekana akimlea mtoto wake mdogo, huku amesuka nywele na tabasamu, mhudumu anaonekana anamtazama mtoto huyu, mhudumu huyu amevalia koti jeupe pepepe na barakoa.

Wanawake wawili wanaonekana wakiwa wameketi juu ya kitanda. Chumba hiki ni kidogo. Nguo zinaonekana na pia televisheni iko hapa. Kule nyuma kuna vyombo. Mwanamke huyu anaonekana akiwa amefungua karatasi fulani huku akiwa anamfundisha yule aliyeketi kando yake.

Mwanaume mmoja amelazwa kitandani huku akihudumiwa kifuani ameekewa kitambaa cha rangi ya samawati, mwanamke mmoja ambaye ni ndiyo mhudumu amesimama huku akiwa amevalia barakoa na kichwa chake amekifunika.

Mwanamke mmoja aliyesuka ameketi huku akiwa ameweka macho yake kwenye mashini ,muuguzi amevalia tai na pia barakoa, mikono yake imeshika mashini ile ili kumhudumia mgonjwa wake.

Wanawake wawili wanaonekana wote wakiwa wamevalia barakoa. Hii ikiwa ni hali ya kujikinga tu na chochote kinaweza ambukizwa hewani. Mwanamke mmoja ameketi huku akiwa ameuweka mkono wake wa kushoto juu ya meza. Muuguzi anamdunga sindano kwa mkono huo huo.

Mwanamme mmoja aliyevalia sare za walinzi anaonekana huku akiwa anaosha mkono. Mwanaume huyu amevalia barakoa. Tanki ya maji anayoitumia ni ya rangi ya blue na ina kifuniko nyekundu.

Wanaume wawili walio valia suti wanaonekana wakiwa wanauzindua muradi fulani wa maji. Vibuyu vya maji vya rangi tofauti tofauti vikiwemo nyeupe na manjano vinaonekana vikiwa vimewekwa sakafuni. Watu wengi wako hapa baadhi yao wakiwa wanarekodi.

Jengo la ghorofa limeporomoka na wasaidizi wameshafika, wawili wao wanaonekana wakiwa wanatembea kuenda upande wa jengo hilo huku wengine wakiwa wamesimama wakitazama na pia wakijadiliana, kando ya jengo hili kuna jengo jingine ambalo kuna nguo zimeanikwa apo nje.

Hili ni tangazo la mganga, vifaa vyake vimewekwa pale, kuna taa mbalimbali, na pia kuna karatasi zilizo na michoro tofauti tofauti, mganga huyu anajihusisha na mambo ya kusaidia watu wenye shida ya mapenzi , nambari yake ya simu imewekwa pale iwapo mtu yeyote atataka maelezo zaidi.

Mazingira haya ni ya kwa mganga wa jadi au mtaalamu wa tiba za asili. Kuna pembe inayoonekana sakafuni, chupa zinazoaminika kuwa na dawa za kienyeji, vipande vya mzizi wa mti na hata kuna kioo sakafuni. Pia, kuna kitambaa chekundu.

Magongo ya kutembelea yako ukutani na pia kiti cha magurudumu kinaonekana. Mwanamke mmoja ambaye ni muuguzi amevalia koti jeupe pepepe huku akiwa anamfanyisha mazoezi mwanaume mmoja.

Hii ni chupa ya dawa iliyofunikwa na kifuniko cheupe pepepe. Chupa hii imeandikwa Prucan Capsule na ina vidonge vya rangi nyekundu ambavyo vimewekwa mbele yake. Maandishi ya ziada pia hayaonekani vizuri lakini yameandikwa. pale nyuma kuna kitambaa ambacho kina mfumo fulani.

Mwanamke mmoja ameketi huku akiwa amevalia barakoa nyeusi. Mikononi amemlea mtoto mchanga ambaye anahudumiwa na mhudumu aliyesimama. Wahudumu wengine wanatazama huku mmoja wao akiwa anapiga picha.

Watu wawili waliovalia ovaroli za kujikinga wanaonekana. Mikononi wamevalia glovu nyekundu nyekundu. Mmoja wao amekiinua kibuyu cha rangi ya samawati akionekana kumwaga kitu kuelekea kwenye tanki nyeusi. Yule mwingine ana kifuniko cha tanki hiyo. Vibuyu vingine vipo pale kando na vimepangwa. Kuna vile nyekundu na rangi ya samawati.

Muuguzi mmoja amevalia mavazi ya samawati na mikononi ana glovu. Watu wengi wamevalia barakoa. Mtu mmoja anaonekana akiwa ameketi, amevalia kofia na mikononi mwake akiwa ameshika karatasi.